Mikono imevalishwa glavu. Glavu ni za rangi nyeupe. Mikono hii imeshikilia chupa ya dawa. Chupa hii ni angavu, chupa hii imeandikwa vaccine ,imeshikilia sindano. Sindano hii ni ya kudunga wagonjwa.

Mtu aliyevaaa kofia la muuguzi kichwani jeupe amevaa barakoa, amevaa pia glavu mikononi, amevaa koti la maabara jeupe amesimama mbele ya ngazi kando yake kuna meza iiyo na chupa za maji na vijisanduku vya dawa.

Mama muislamu aliyevaa buibui ya rangi nyeusi amesimama Kwa mahali ambapo Pana mjanga huku nyuma yake kuna nyasi iliyokauka na miti kidogo iliyokauka. Mahali hapa panaonekana kuwa kama jangwani.

Msichana mdogo, aliyevaa barakoa ya rangi ya kijani kibichi na kusonga nywele zake, amesimama pale huku amefungua mikono yake. Mwanaume aliyevaa barakoa anaonekana akimwekea kitu kwa mkono yake.

Chupa moja nyeupe inaonekana kwa karibu na nyingine kwa umbali, chupa iliyokaribu imeandikwa maandishi kwa rangi nyeusi maandishi haya yanasoma ibrufeni , na ina kifuniko cha rangi nyeupe, iliyo kwa mbali kifuniko chake kinaonekana kuwa cha rangi nyekundu.

Nesi aliyevaa sare ya bluu na tagi kifuani mwake amevaa barakoa amejifunika kichwa chake amemshikilia mwanaume aliyelazwa kwenye machela , mwanaume huyu ana miwani kwenye macho yake , kichwa chake haina nywele refu.

Maandishi yameandikwa kwenye kijikaratasi kwa lugha ya kimombo. Maandishi haya yameandikwa Serum Institute, yanaeleza kuhusu dawa ya measles mumps and rubela vaccine kumeandikwa pale chini kwa rangi iliyokoza treviscas pfc .

Miti mingi inaonekana kwa umbali ambayo ni kama kichaka. Karibu na miti hii, kuna nyumba ambalo lina mabati. Mbele kuna watu watatu, wameshikilia vibikebe zimeandikwa " Zip Line ". Watu hawa ni mwanamke na wanaume wawili.

Chupa tano ndogo zimeweka juu ya meza. Chupa hizi ni angavu moja imeandikwa i am yellow fever .Chupa hizi ni za dawa. Kuna sindano kando ya chupa hizi, nyuma yake kuna chupa kubwa za rangi nyeupe ambazo pia ni za dawa.

Mwanaume ameketi kando ya meza na mwanamke ameketi kando ya meza akimtazama. mwanaume huyu amevaa koti la mahabara nyeupe na kujifunga camera kichwani mwake, mwanamke amewekelea mkono juu ya meza na ana leso kwenye bega lake.

Mama aliyevaa kofia ya buluu kichwani mwake na kuvaa miwani ameketi huku amemshikilia mtoto amesimama mdomoni kama anayempatia dawa. Mama mwingine ameketi amevaa nguo ya rangi nyekundu amemshikilia mtoto amemfunika kwa kitambaa cheupe, kuna wamama wengine wamesimama wamevaa marangi ya manjano.

Chupa la rangi nyeupe limeekelewa juu ya meza. Chupa hili limefunikwa , chupa hii imeandikwa kwa rangi nyekundu Zephania Life na kwa rangi ya kijani kibichi herbal clinic na kwa rangi nyeupe pale chini detox chupa hii ina mchoro wa viungo vya ndani vya mwili.

Mama amesimama mbele ya kipasha joto, amenuna. Ameshikilia kipasha joto kile, ndani ya kipasha joto kuna mtoto aliye ndani. Mama huyu amefunga nywele yake iliyosongwa nyuma ya kisogo.

Mama mmoja amesonga matuta kichwani mwake, ameketi chini huku ameshikilia mtoto ambaye ana nywele mbele kichwani peke yake. Kuna mama mwingine ambaye ana nywele refu na amevaa shati ya rangi nyeupe, mama huyu anamshikilia mtoto huyu kama anayemhudumia.

Mama mmoja amevaa nguo nyeusi, ameshuka nywele kichwani, amevaa barakoa , amemshikilia mtoto huku ameketi chini. Kuna nesi ambaye sare ya bluu na pia ana barakoa anaonekana akimdunga yule mtoto sindano.

Mkono ambao umevalishwa glavu za rangi ya kijani kibichi unaonekana kushikilia chupa ndogo ya dawa ambayo imeandikwa " MMR". Kuna pia sindano ambayo iko kwa mkono ule na kuna gazeti ambalo liko chini, limeandikwa kwa maneno ya kizungu.

Gari la ambulensi liko barabarani na kuna mzee pale amesimama huku ana begi mgongoni mwake na kuvaa kofia kichwani mwake. Kando yake kuna amagari mengine yamesimama pale na lori mbele . Amesimama kati ya barabara kule mbele kuna pikipiki iliyokaribu na ambulensi kuna watu kando ya ambulenzi wanatembelea kando ya barabara.

Tanuri la moto mkubwa sana unaochoma kichaka tanuri hili lina ndimi za rangi ya majano na pia za rangi nyekundu kichaka hiki kina miti mirefu mbele ya tanuri hili la moto ambalo laelekea kuchoma miti hii.

Chupa ndogo iliyo na kifuniko cha rangi nyekundu, chupa hii ni angavu ndani yake pale chini kumeandikwa kwa rangi ya buluu 20ml hapa juu kumeandikwa MMR vaccine, measles, mumps, rubella, life virus .

Daktari , aliyevaa sare ya rangi ya kijani kibichi . Daktari huyu ana telescopu shingoni mwake . Daktari huyu amevaa miwani, glavu na anaonekana kufunika mtu aliyelazwa kwa machela .

Kuna mama wawili. Mama mmoja amesuka nywele ameketi kwenye kitanda. Mama huyu amevaa shati la rangi nyeupe na amemshikilia mtoto kwenye mapaja yake. Mama mwengine amevaa fulana nyeusi. Ameweka nywele yake fupi na kuvaa herini kwenye masikio. ameshikilia manguo kwenye kitanda.

Kisanduku cha rangi ya manjano kiko juu ya meza , kisanduku hiki kimeandiwa HO. Kuna mama aliye na mtoto amemshikilia amefunga kitambaa kichwani. Daktari ameshika sindano anamdunga mtoto huyu.

Chupa ndogo, chupa hili lina kifuniko cha rangi ya kijani kibichi. Kwenye chupa hili kumeandikwa kwa lugha ya kimombo, maneno yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe ni nature's bounty pale chini kwa rangi ya kijani kibichi D3.

Kundi la watu waliovaa barakoa mapuani mwao na kuvaa shati za rangi nyeupe na kuvaa pia glavu mikononi mwao na bidhaa za kazi. Wamesimama pale wanaonekana kunung'uniza jambo, kuna mwanaume mmoja anaonekana akiwaongelesha.

Mwanaume amechutama . Mwanaume huyu amevaa kofia ya rangi nyekundu kichwani na kufungwa kwa kamba ya rangi nyeupe. Amevaa manyoya ya kuku kichwani mwake. mwanaume huyu nguo yake ina rangi nyekundu na ameshikilia mifupa pale Chini

Mama mnene amesimama. Mama huyu amevaa barakoa. Mama huyu amefunga kitambaa kichwani. Mbele yake mama ameketi. Amevaa barakoa na miwani. Karatasi iko juu ya meza. Kando kuna mama ameinamia meza. Nywele yake ni ndefu. Mwanamume amesimama kule mbele amevaa barakoa.

Kijisanduku kilicho na rangi nyeupe juu na rangi ya manjano chini kimeandikwa anajesis drugs na mkebe ulio na kifuniko cha rangi nyeupe una mchoro wa rangi ya manjano. Pia kiameandikwa unalergic drugs .

Nesi wawili mmoja ana nywele fupi na mwingine nywele yake imeshukwa, wamevaa sare za rangi nyeupe. Wanesi hawa wameshikilia watoto kila mmoja, kuna mama anayewatazama pale ameshuka matuta kichwani mwake.

Meza nyekundu ya mviringo kuna chupa zilizo juu ya meza ile chupa hizi ni ndogo na zingine ni refu kuna kikombe iliyojuu ya meza kando pale kuna kastuli ambayo ina makaratasi juu yake , makaratasi haya yana michoro.

Mwanaume ameketi chini, mwanaume huyu amenyoa kipara, mwanaume huyu amevaa barakoa ya rangi ya buluu. Mwanaume huyu amevaa shati la rangi ya kijani kibichi lililo na kola. Kuna mwanamke aliyevaa koti la rangi ya buluu na kuvaa barakoa. Anamdunga sindano mwanaume huyu.

Karatasi iliyoandikwa tangazo imefungiliwa katikati ya miti miwili kando ya barabara, tangazo hili linasema dawa ya mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi, kuna mwanaume pale aliyeshika mkongojo na kofia kichwani mwake anasoma tangazo lile.

Chupa kubwa iliyoandikwa nzengamer na ina kifuniko cha rangi nyeupe. Juu yake kuna tuchupa tudogo tuna vifuniko vya rangi nyeupe, moja kina rangi ya kijani kibichi imeandikwa Deja na chupa kando yake imeandikwa Leoki.

Mkebe huu una rangi tofauti. Una kifuniko cha rangi nyeupe, ina kibango ambacho kimechorwa mti na imeandikwa mwarubaini herbal drinks , pia ina rangi ya manjano kando yake na ina rangi ya kijani kibichi pale.

Mtu ameshikilia chupa la dawa, chupa ili ni jeupe lina kibango cha rangi ya kahawia ambacho kimeandikwa multi-vitamin na tembe ambayo anatoa kwenye chupa hii kwa mkono wake ambayo ni ya rangi ya kahawia na ni ndogo kwa saizi.

Mikono iliyo vaa glavu za rangi ya kijani kibichi mikono hii imeshikilia chupa ndogo, chupa hii ni angavu ina kifuniko cha chuma. Chupa hii imeandikwa yellow fever vaccine live . Mikono hii imeshikilia sindano ya kudunga wagonjwa pia.

Ameketi. Mama mmoja amevaa shati na rangi ya bluu, amemshikilia mtoto kwenye mapaja yake, daktari amesimama, amevaa sare ya rangi ya bluu, ameshikilia sindano, amemshika mama kwenye mkono, akimshikilia mtoto.

Mwanamke aliyevaa shati ya rangi ya zambarau amesimama. Mwanamke huyu amevaa barakoa. Ameshikilia kijisanduku mikononi mwake. Kuna mwanamke ako nyuma yake anatembea na mwanamume anatembea kando ya mwanamke huyo.

Mama aliye na nywele refu kichwani, nywele hii ameifungia nyuma kwenye kichwa, amemshikilia mtoto mchanga mdogo kabisa, amemfunika mtoto huyu kwa kitambaa cheupe, mtoto huyu anaonekana kuwa mdogo sana.

Mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya buluu na barakoa na nywele yake ni refu, kichwani amesuka, anashikilia sindano huku akivuruta dawa kutoka kwa chupa ndogo ya sindano, watu wengine wako nyuma yake wanatembea.

Wanafunzi wamo darsani wanafunzi hawa wameketi kwenye dawati, wanafunzi hawa wameshikilia vijikaratasi vilivyo na mchoro, mwanaume mwalimu amesimama mbele mevaa shati ya rangi nyeupe mwalimu huyu ni mrefu.

Mwanamme amelazwa chini amevaa mvuto wa rangi nyeusi na barakoa, amevaa sweta, kuna mwanamme aliye mshikilia mguu wake kwenye goti na kwa viatu, mwanamme huyu amevaa aproni iliyo ya rangi nyeupe.

Msichana aliyeshuka nywele kichwani, amevaa nguo ya rangi ya bluu na amevaa glavu za rangi nyeupe mikononi mwake. Amemshikilia mtoto mchanga aliyefunikwa kwa kikoi kilicho na madoadoa ya rangi ya kijani kibichi. Nyuma yake, mlango ni wa rangi ya kijani kibichi.

Msichana aliyevaa shati nyeusi, na amefunga leso ya rangi ya manjano kiunoni ameshikilia kikombe akiwa ndani ya kisima. Juu ya kisima kuna msichana aliyeinama na kushikilia mitungi miwili, mitungi ya rangi ya manjano, na kuna mtungi ulio kando kiasi.

Tangazo limepachikwa kwenye kikingi cha stima barabarani, tangazo hili limeandikwa kumvuta mapenzi, kuna miti iliyo pale na majani mandogo ya kijani kibichi, mwanaume mmoja anaonekana kutazama lile bango.

Mwanaume ambaye hana nywele kichwani ameketi akitazama mwanaume aliye mbele yake. Mwanaume huyu amewekelea mkono wake juu ya meza na amevaa shati ya rangi nyeupe. Meza imewekwa kitambaa cheupe. Juu ya meza kuna vitabu.

Chumbani mwanamke aliyefunga kitambaa kichwani ameshikilia kitabu anamwonyesha msichana, watu hawa wameketi kitandani, kuna tarakilishi kando yao, kuna nguo zimeninginia ukutani na zingine zimewekwa pale chini.

Mama amelazwa na kupanuliwa mdomo. Mama huyu amefunikwa juu kwenye kifuana kitambaa cha rangi ya buluu. Wauguzi wawili, mmoja mwanamke na mwengine mwanamume, wamesimama wakimhudumia. Wauguzi hawa wamevaa glavu.

Chupa ndogo la dawa limeekwa juu ya meza. Chupa hili lina kifuniko ya rangi ya blulu. Chupa hili limeandikwa kwa maneno ya lugha ya kimombo One single dose, 0.5 . Chini kuna sindano ya kudunga wagonjwa.

Mkono uliyovalishwa glavu za rangi nyeupe umeshikilia chupa ndogo la dawa. chupa hili ni angavu , limeshikilia sindano . Chupa hili limeandikwa Vaccine , maneno haya ni ya rangi nyeusi.

Wanawake waliovaa mikufu mingi shingoni mwao wamesimama. Mwanamke mmoja amejishika kiuno. Wanawake hawa kila mmoja ana mtungi kichwani, kunao mitungi yao ni ya rangi ya majani, na mmoja mtungi wake ni ya rangi nyeupe. Wanawake hawa wamevaa kimasai.

Watu wengi waliosimama kwenye foleni na kushikilia vitambaa mikononi mwao. Kuna watu wameinama pale wanachotelea maji, mitungi ni ya rangi ya manjano miti mirefu ya kijai kibichi kwa matawi yake na kuna gari iliyo mbele.

Kuna kitanda, mama mmoja ameketi pale chini amefuga kitambaa kichwani. Kuna neti juu ya kuzuia mbu. Mama huyu amemshikilia mtoto ambaye amefunikwa. Anaonekana kumyonyesha, ametabasamu.

Wanaume wawili waliovaa barakoa na miwani wanaume hawa wamevaa glavu mikononi mwao mmoja amevaa nguo nyeupe na mwingine amevaa nguo ya rangi ya bluu wanamuhudumia mmama mmoja aliyelazwa pale chini mmoja amemshikilia mdomo na mwingine ameshikilia shindano.

Mwanamme mmoja ameketi kwenye kiti cha mbao. Mwanamume huyu amevaa shati la zambarau. Amevaa kofia kichwani mwake. Wanaume wawili wamesimama. Wamevaa barakoa. Mmoja amevaa kofia na mwingine amejifunika kichwani. Wanamume hawa wamevaa virejelea mwanga.

Kwenye kijisanduku hiki kina rangi ya udhurungi juu na katikati kina rangi nyeupe na chini kina rangi ya udhurungi kijisanduku hiki kimeandikwa kwa lugha ya kimombo CBD Myaderm CBD Pain Cream double strength .

Jisanduku cha dawa kimeekelewa juu ya meza, kuna chupa mbili ndogo za dawa zimeekelewa juu ya meza kando ya visanduku, kuna sindano iliyo katikati ya chupa hizi mbili, sindano hii ni ya kudunga wagonjwa.

Mwanamke moja ameketi amevaa mvuto na shati ya rangi nyeupe, mwanamke huyu amevaa barakoa ya rangi nyeusi na miwani machoni pake amesuka nywele yake, mwanamke mwingine ameinama akimdunga sindano mwanamke huyu mwingine amevaa barakoa na kusuka nywele kichwani.

Amelazwa kwenye machela ,mguu wake umefungwa bandeji kwenye goti na kwenye kisigino amefunikwa mguu mwingine kwa shuka ya rangi nyeupe, mbele kuna machela ingine mtu amelazwa amevaa kofia mbele kuna watu waliosimama na chupa zilizo juu za dawa.

Mama ameketi mama huyu amevaa herini kwenye masikio, amefungwa nywele katikati kichwani, nguo yake ina madoa ya rangi ya udhurungi na rangi ya manjano, mama mwingine ameinama amemshika mkono amevaa nguo nyeupe.

Madaktari wamesimama kando ya machela wamevaa glavu mikononi, wamevaa barakoa na vitambaa kichwani za unesi wamevaa sare ambazo ni za rangi ya kijani kibichi kuna wengine wamesimama kando yao wakiwatazama, manesi hawa wanafanya kitu pale.

Mwanamke aliyeshuka nywele kichwani amevaa miwani mwanamke huyu. Mwanamke huyu amevaa glavu na kushikilia lenzi za kukuza. Mwanamke huyu amevaa koti la mahabara anatazama kupitia lenzi za kukuza. Upande mwengine kuna mvulana anayemwangalia.

Ndoo ya rangi nyekundu imeekelewa juu ya meza ndogo mtoto aliyevaa sweater iliyo na madoadoa na mwingine mdogo aliyevaa sweater ya rangi nyeupe wana nawa mikono.

Watoto watatu wamesimama kwa laini wawili wasichana. Aliye katikati ni mvulana. Mvulana amevaa nguo ya rangi ya manjano. Wasichana wamevaa marinda za rangi ya navy blue . Tanki ya rangi la buluu lililoandikwa We drink clean water . Mtoto mmoja anachota maji.

Chupa za dawa zimeekelewa pale kwenye meza, kuna sindano kando yake, chupa kunazo za rangi ya bluu na ingine ya rangi ya ngavu.

Mama amelazwa kwenye machela; amefunikwa kwa kitambaa cheupe. Mbele yake kuna daktari amevaa barakoa na kitambaa ya bluu kichwani. Kando kuna daktari amevaa glavu mikononi mwake anafinya kitu pale juu na amevaa barakoa.

Kuna vikebe vitatu, vikebe hivi kimoja kina kifuniko cha rangi nyeusi kinaandikwa vitamin D3 potency plus . Kikebe kingine cha rangi nyeupe na kifuniko cha rangi nyeupe kimeandikwa pure ,na kikebe kingine kimeandikwa vitamin D3 .

Mama aliyefunikwa na kitambaa cha rangi ya bluu na nywele yake refu amelazwa , kuna mwanaume aliyevaa koti la maabara ya rangi jeupe na mwengine amevaa koti la maabara ya rangi ya bluu. Mmoja ameshikilia sindano na mwengine anamshikilia mdomo. Wote wamevaa barakoa na wamevaa glavu za rangi nyeupe mkononi.

Tanki la maji limeandikwa UNICEF. Kuna mama pale anaonekana kunawa mikono na amevaa barakoa ya rangi ya manjano. Kando yake kuna mtoto amesimama huku amemtazama. Nyuma kuna kiti cha rangi ya kijani. Kwa mbali kuna watu na watoto wameketi na mtu mmoja anatembea. Kuna manyumba pale.

Mama aliyevaa koti la maabara jeupe na kushika nywele yake kichwani ameshika sindano akimdunga mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mama aliyeshuka nywele yake kichwani na kuvaa nguo iliyo na madoadoa.

Miti michache mirefu ya rangi ya kijani kibichi iko pale na nyasi kwa wingi iliyo ya rangi ya kijani kibichi pia. Kuna chumba ndogo ambalo liko pale kando ya miti hii. Miti hii inaonekana kuwa shamba la mtu.

Kuna chupa ambayo imeandikwa VITAMIN D, chupa hili lina dawa kando ya chupa hili kuna tembe, tembe za rangi nyeupe.

Viungo ambavyo vimepatakaa kwa mchanga, kuna kibuyu kando ya nyungu, nyugu hizi kunazo zimesimama zingine zimelazwa, nyungu hizi zimefungwa kamba za aina tofauti na kila kamba ina rangi tofauti, kuna nguo nyekundu iliyo kando imetapakaa pale chini.

Kuna nyumba zinazoonekana kuchomeka. Kwa nyumba hizi kuna tanuri la moto ambalo linateketeza. Ndimi ya tanuri hili ni za rangi ya manjano. Nyumba hili linateketea sana kwa moto mwingi sana.

Kuna mwanaume ambaye amesimama ambaye amevaa barakoa amemshikilia mwanaume mwenzake aliyeketi, kwenye bega anaonekana kumdunga sindano mwanaume aliyeketi amevalia barakoa pia na amevaa kofia juu yao kuna paa na huku kando kuna majani ya miti.

Watu wamekaa kwenye mzunguko. Kuna viti viwili ambavyo havina watu. Kuna mama mmoja ambaye amesimama, amevaa barakoa, amevaa rinda ambalo ni refu, anaonekana akinena na hao watu kama anayewafundisha. Watu hawa wameketi wamevaa barakoa kila mmoja.

Mwanaume aliyevaa barakoa ameketi chini ana mkufu shingoni mwake amejifunika maasai shuka kwenye shingo lake kuna mama ambaye amevaa sare ya rangi ya buluu ya bahari ambaye anaonekana akimdunga sindano mwanaume huyu.

Mama na msichana wameketi kwenye kitanda cha hospitali. Mama huyu amevaa mavazi ya kulala, msichana ana nywele fupi. Mama amevaa kofia kichwani mwake, msichana amemshikilia mtoto mchanga mkononi mwake. Mtoto huyo amevalishwa kofia.

Mikono imeshililia sindono ambayo inafuruta dawa kutoka kwa chupa ,kando yake kuna vichupa vitatu vya dawa ambavyo vina vifuniko ,kando yake kuna boksi la dawa ambalo limeandikwa measles mumps and rubella virus vaccine live .

Mbele, kuna mwanamke aliyevaa barakoa na miwani. Ameshikilia chupa na sindano anavuruta dawa kutoka kwa chupa. Nyuma yake kuna watu wengi hawaonekani kabisa wamevaa barakoa.

Kuna watoto watatu wameketi kando ya mti. Watoto hawa wametabasamu mikono yao yaonekana kuwa na mandoandoa. Nyuma yao kuna miti ambayo iko na matawi ya rangi ya kijani kibichi.